Kompyuta mpakato imefunguliwa na inaonyesha maudhuiya masomo kama video na maandishi. Daftari lililochorwa mistari ya rangi ya samawati na nyekundu limo juu ya kompyuta. Umbo la mraba limechorwa dawatini na pia kalamu ipo juu ya vitabu. Kando yake kuna daktari zingine za rangi ya manjano na kijani na kikombe pia.

Skrini kubwa iliyo na rangi ya samawati ina kompyuta mpakato ikiwa wazi. Ina michoro ya grafu ya mistari yenye rangi tofauti na chati ya duara. Watu wameketi wakitazama na kufuatilia kwa makini kana kwamba wapo darasani au mkutanoni. Upande wa kulia wa skrini, kunaye mtu aliyeshika kijiti, ishara ya kuwa anafundisha.

Mwanaume ameketi karibu na meza akiangalia kompyuta mpakato, amevaa vichwa vya sauti. Mbele yake kuna skrini iliyo na watu tisa waliounganishwa kwenye mkutano mtandaoni. Kila mmoja akiwa kwenye sehemu tofauti. Mwanaume huyu ameshika kalamu akiandika kwenye karatasi huku akisikiliza.

Mtoto mdogo aliye na furaha ameshika mpira wa rangi ya samawati mkononi. Ana ulemavu wa ugonjwa wa Down . Amevalia sweta ya rangi ya cream na ana nywele ndefu. Anatabasamu pana sana usoni akiwa katika mazingira ya darasa au sehemu ya kuchezea watoto. Yumo ndani ya jengo lililo na madirisha yanayoingiza mwangaza. Nje ya hili jumba kuna vifaa vya watoto kuchezea kama vile slaidi.

Mzazi wa kike na mwanawe pia wa kike wanazungumza kwa lugha ya ishara. Hii ni dhahiri kulingana na vile wote wawili wameinua mikono yao, huku akiwa amekunjwa vidole. Mtoto msichana amekalia seti ya sofa ya rangi ya kijivu, na ana nywele nyeusi ambayo iko katika upindo wa afro .

Mtoto aliye na nywele ya msokoto ameketi kitini cha magurudumu akiwa na tabasamu la furaha usoni. Kando yake kuna dawati akionekana katika mazingira ya kujifunza. Kuna wanafunzi wengine nyuma yake wakiwa na shughuli mbalimbali. Anaonekana kujihisi vizuri. Hii ni ishara kuwa anafurahia masomo na anapewa nafasi ya kusoma, licha yake ya kuwa na mahitaji maalum.